Mtu yuko shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia kifaa maalum. Amefalia mavazi ya kujikinga ikiwemo glovu na koti la kinga huku akifanya kazi kwa umakini katika mazingira ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima au vilima vya kwa mbali ikisisitiza mazingira ya kilimo cha mashambani.

Mtu amevaa mavazi ya kinga kamili suti nyeupe iliyofunika mwili mzima glovu na barakoa iliyo na miwani ya kinga. Hii ni ishara ya tahadhari kali dhidi ya mazingira hatarishi kama kemikali, magonjwa ya kuambukiza au dawa za kuua wadudu, akitumia kifaa cha kupuliza kinachotumika kusambaza dawa juu ya uso.

Mwanamke wa upande wa kushoto amevaa fulana ya manjano na barakoa. Anaonekana kuwa mtumishi au ametoa huduma mbele yake kuna karatasi, kalamu, sanitizer na glasi ya maji inaashiria anachukua taarifa au anatoa ushauri rasmi. Mwanamke wa upande wa kulia amevaa kijani akiwa amembeba mtoto mdogo inaonekana ni mteja au mama aliyekuja kupata ushauri au huduma ya afya.

Jopo la madaktari na wauguzi wako katika chumba cha upasuaji, wamevalia mavazi ya kinga ya rangi ya buluu, na mgonjwa yuko kwenye meza ya upasuaji chini ya vifaa vya kisasa ya matibabu, inatoa taswira ya utulivu, umakini na utaalamu mkubwa wa huduma za afya.

Muuguzi aliyevaa sare za buluu akimchanja mtoto kwenye mguu, mama wa mtoto ameketi karibu na amemshikilia mtoto kwa upole wakati zoezi hilo, wote wawili mama na muuguzi wamevaa barakoa. Jambo linaloonyesha kuwa wako kwenye mazingira ya huduma ya afya na wanazingatia tahadhari za kiafya.

Mama mwenye wtooto wawili akipokea huduma za afya kutoka kwa wahudumu wanaovaa sare, jambo linalo onyesha juhudi za kijamii katika huduma muhumu za afya, mandhari hii inaonyesha mshikamano wa liafya au upendo wa kifamilia na umuhimu wa huduma za msingi hasa kwa watoto katika mazingira ya jamii.

Daktari amevalia mavazi ya afya, anamchanja mama mmoja aliyeketi ambaye pia amevaa barakoa na kilemba kichwani. Wote wawili wako katika chumba cha afya chenye mandhari ya rangi angavu na vifaa vya tiba vinaonekana mezani.

Moto mkali unateketeza msitu, unaonekana kusambaa kwa kasi huku miale ya moto ikiwa mikali na moshi mzito ukivuka hewani. Hali hii huenda imesababishwa na joto kali, ukame au shughuli za kibinadamu kama utupaji wa sigara au uchomaji ovyo, moto wa aina hii ni hatari kwa mazingira, wanyama pori na hata binadamu.

Anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyevaa mavazi nyeupe. Muuguzi anamshika mkono kwa upole na kumdunga sindano ishara ya jitihada za kuimarisha afya ya watoto. Hii ni hatua muhimu katika kuwakinga dhidi ya magonjwa hatari kama surua ya polio na pepo punda na inaonyesha umuhimu wa afya kwa maendeleo ya jamii.

Maafisa wa polisi wakiwa kwenye sare rasmi, wamesimama kwa utaratibu huenda wakishiriki uhamishaji shughuli ya ilinzi wa jamii au taarifa muhimu, wananchi wa kawaida wamevalia mavazi ya kawaida, baadhi wamesimama karibu na maafisa wakionyesha ushirikiano au kushiriki tukio fulani la kijamii.

Mtoto mdogo ameshikwa na mamake huku akihudumiwa na mtu aliyevaa mavazi ya kinga na usafi wa hali ya juu kama barakoa. Karibu nao kuna watu wengine waliovaa mavazi ya rangi ya njano wakionekana kama wahudumu. Tukio hili linaonyesha hali ya utoaji wa huduma za kiafya au msaada wa dharura kwa watoto katika mazingira ya umma.

Mama anabeba mtoto kwenye kiti cha daktari wa meno, daktari aliyevaa mavazi ya kujikinga anaelekeza jambo kwa kutumia mfano wa meno, huenda akitoa elimu ya afya ya meno kwa mtoto, mazingira yanaonekana safi na ya kitaalamu.

Watu hawa wamevalia sare maalumu ya huduma ya kwanza. Ni wahudumu wa afya au walindausalama wakiwa na vifaa vya kitaalamu. Katikati yao, kuna mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali au machela, akipelekwa au akihudumiwa.

Watu wawili wanachota maji kwenye mtungi zao. Kwa chumba moja ambayo imeandikwa jina Boya water project kiosk number five. Moja amevaa fulani ya kijani na mwingine ya nyeusi na wote wanashirikiana katika shukuli hiyo ya kuchota maji. Chumba hicho kina madirisha na meza ya kuchota maji kuashiria kuwa ni sehemu rasmi ya huduma za maji kwa jamii.

Mmoja ameketi huku mbele yake kukiwa na mkusanyiko wa vitu mbalimbali kwenye kitambaa jeusi na jeupe . Vitu hivyo ni pamoja na chupa za plastiki na kioo jeusi , mawe , nyoka wa bandia na vifaa vingine inayoshiria shuguli au Imani ya kitamaduni.

Chupa ya chanjo yenye maandishi yafuatayo: MMR vaccine. Hii ni chanjo dhidi ya magonjwa matatu: surua, matumbwitumbwi na rubella. Magonjwa haya ni ya kuambukiza sana, hasa kwa watoto. Live virus inamaanisha kwamba chanjo hiyo ina virusi vilivyodhofishwa vinavyosaidia kujenga mwili.

Sindano imewekwa tayari kwa ajili ya kuchomwa ikionyesha umuhimu wa usafi na tahadhari wakati wa utoaji wa chanjo au dawa. Chupa moja ina maandishi Yellow fever vaccination ikimaanisha chanjo dhidi ya homa ya manjano au ugonjwa unaosambazwa na mbu na unaadhiri maeneo ya tropiki kama Afrika na Amerika ya Kusini. Nyingine haina maandishi wazi.

Wanaume wawili wanaskuma pikipiki katikati ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji ni ya rangi ya udongo yakionyesha kuwa mvua kubwa imenyesha na kuharibu miundombinu ya barabara. Mazingira yanapendeza kuwa eneo hilo ni la vijijini ama linalo kumbwa mara kwa mara na changamoto za mvua na miundombinu duni.

Mtu amevalia mavazi maalum ya kujilinda, akipuliza dawa au kemikali kwenye mimea shambani, hii ni sehemu ya kilimo ambapo mtu huyu anahakikisha mimea inalindwa dhidi ya wadudu au magonjwa ili kuimarisha mavuno, kivuli hiki kinasaidia usalama wa mfanyikazi na kuzuia kuadhiriwa na kamikali.

Timu ya madaktari wa meno watatu wakiwa kazini wakimhudumia mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu, wamevaa mavazi ya kujikinga. Jambo linaloashiria viwango vya juu vya usalama na usafi, mandhari ni ya kliniki ya kisasa iliyo na vifaa vya kisasa na mwangaza wa kutosha.

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa huku akisaidiwa na msaidizi wake, wote wamevaa mavazi ya hosiptali, barakoa na glovu kama tahadhari za kiafya, mandhari ni ya kliniki yenye mwanga wa kutosha na vifaa vya kisasa ya matibabu.

Mwanamke mmoja amekaa huku muuguzi akimchunguza au kumtunza, wanawake hao wamevaa mavazi ya hospitali na muuguzi ana glovu za mpira. Ikionyesha huduma ya afya au tiba inayotolewa kwa mgonjwa. Hii inaashiria huduma ya afya inayotolewa kwa wagonjwa katika kituo cha matibabu.

Mtu mmoja amevalia mavazi ya jadi ya kabila ya Maasai. Kanga ya rangi ya bluu na nyekundu pamoja na mapambo ya shanga akipewa chanjo na mtaalamu wa afya aliyevaa fulana ya bluu yenye nembo ya UNICEF.

Dawa ya chanjo ya polio iliyoandikwa polio vaccine injection only 10 ml ikiwa juu ya leso ya rangi ya buluu sabamba na sindano vifaa vya vingine vya matibabu kama vile stethoscope , madhari hii inaonyesha umuhimu wa vifaa vya tiba vinavyo tumika kuzuia ugonjwa hatari ile wa polio ambao unaeza kusababisha kupoozza.

Madaktari watatu wako kwenye chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwa ni pamoja na parakoa, glovu na kofia za usafi. Jambo linaloashiria kuwa wako katika majukato wa kufanya upasuaji yao tayari wanafanya kazi ya kitibabu inayoonyesha usafi wa hali wa juu. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya hospitali ikionyesha hali ya kitaalama na umakini.

Madaktari wawili wakimhudumia mgonjwa kwa uangalifu katika mazingira ya hospitali. Mmoja amevaa koti la kijani kibichi na mwingine la rangi nyeupe wote wakiwa na glovu na barakoa ishara ya usingatiaji wa usalama wa kiafya. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha matibabu huku akipokea huduma ya kitabibu kama vile uchunguzi wa meno au tiba ya dharura.

Mtoto mdogo yuko kwenye mazoezi ya tiba ya viungo, akisaidiwa kutembea na watu wawili walio karibu naye. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya tiba. Inatoa taswira ya juhudi za kurejesha uwezo wa mtoto kutembea, kupitia msaada na huduma za kitaalamu.

Makasi ya kitamaduni yanayoonekana kama nyumba ya nyasi au manyatta katika eneo la Changwa iliyojengwa kwa nyasi na vifaa vya asili ambayo ni makasi ya muda wa ufukaji katika eneo la Changwa lenye mimea michache iliyokauka karibu na nyumba, upande wa kulia kuna chombo cha njano kinachofanana na mtungi wa maji au chaki.

Vitu vinavyohusiana na afya na ustawi wa mwili kifurushi cha vidonge vya manjano vilivyo wazi kama meza ya sabaki na vitu vitatu vya bundu vilivyo na umbo wa moyo.

Wahudumu wa matibabu wakiwemo washirika wa msalaba mwekundu wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali kwenye wadi ya ajali na mambo ya dharura.

Chupa ya chanjo dhidi ya kunywa polio aina ya polio four .inahusisha aina zote za polio. Lina kofia ya rangi ya waridi na lipo ya maelekezo kuhusu matumizi ya hili dawa.

Mwanamke huyu anaonekana ameshika sindano katika mkono wake wa kulia. Mwanamke mwingine ako nyuma yake na mtoto wanaonekana wako tayari kumpa chanjo mtoto huyu.

Respirodon hutumiwa kutibu skizofreniare . Ugonjwa bipolar au kuwashwa unao husishwa na ugonjwa wa talapuidi. Dawa hii haipaswi kutumiwa kutibu matatizo ya kitabia ya watu wazima wenye shida ya akili. Dawa hii inapatikana kwa agizo na matumizi ni kulingana na maelekezo ya daktari wako.

Kliniki ya meno, daktari moja amevalia koti jeupe la madaktari, barakoa na miwani. Mwenzake shati la kijani vile vile na barakoa. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa wa meno.

Kundi kubwa la nzige wakiwa wamekusanyika kwenye mmea wa mahindi, wadudu hawa ni wadudu waharibifu wa mazao, mmea wa mahindi unaonekana kuwa umeathiriwa na uwepo wa nzige.

Picha inaonyesha watu wawili waliovalia mavazi maalum ya kujikinga wakifanya usafi au kuua viini ndani ya jengo.

Ni tukio la mtu mmoja akiwa amebeba mtu mgongoni huku akuvuka mti mdogo wenye waji yanayo tiririka . Aliye bebwa anaonekana kuwa ni magojwa au Hana huwezo Wa kuvuka hili mto.

Masanduku kadhaa ya bidhaa za afya au virutubisho vya lishe vilivyopangwa kwenye meza au uso mweupe.

Mtu amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno, huku daktari akitumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo, inaweza kuwa ni matibabu ya meno, vilevile kuponya au kujaza au matibabu ya kung'arisha meno.

Mtu anatembea na mkokoteni yake katika mafuriko ya maji makali yanaonekana yakitembea. Watu wengine wanaonekana wakipita kando katika barabara hii.

Tukio la janga na juhudi ya uokoaji baada ya ujengo kupomoka. Ni kifusi likiwa na vipande wa zegi na mabaki ya mjengo yaonekana katikati ya picha, likionyesha uharibifu mkubwa au kuporomoka kwa jengo. Mbele ya picha Kuna watu kadhaa waliovaa helmeti na mavazi ya kujikinga, huenda ni waokoaji

Mgonjwa amelazwa katika kitanda ya hospitali akiwa amefungwa kichwa yake na bandaji . Sahani na kikombe linaonekana hapo labda alikuwa anakunywa chai na kukula vyakula vyake.

Aina mbalimbali za dawa zilizowekwa kwenye chupa vilivyo na viboxi vya plastiki na glasi. Kuna tembe za rangi tofauti, vidonge vya maji kwenye kapsuli na sindano zilizofungwa vizuri.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Kwenye sanduku limeandikwa maelekezo ya jinsi ya kuvitumia ,nje yake chupa mbili zilizobeba hizo chanjo.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella na chupa ya kumiminika ya kusaidia kurejesha dawa hiyo au chanjo hiyo. Kifurushi kinaonyesha maelezo kuhusu chanjo hio, pia inataja haina vihifadhi na ina takriban miligramu 25 ya Neomycin kwa kila dosage yaani kwa ajili ya kudungwa chini ya ngozi na kila chupa ina dosi moja.

Chupa ya Arorwet, bidhaa asili ya mimea inayotengenezwa na Harriets Botanicals. Imetajwa baada ya mti ya kiasili ya Kenya na ni mchanganyiko ya mimea asili nane iliyoundwa kuboresha afya ya uzazi na mfumo wa chakula wa wanawake. Inasaidia pia kusawazisha homoni na kupunguza maumivu.

Chanjo ya surua , matumbwitumbwi na lubela pamoja na vivaa vya matibabu kama vile sindano chupa ndogo ya dawa vinavyo onekana karibu na sanduku la chajo hilo

Kisa cha moto mkubwa unaowaka . Labda basi au Lori la mafuta na Moshi mweusi mzito hukitanda hangani. Umati Wa watu wamekusanyika karibu na eneo la tukio. Baadhi wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamepanda pikipiki wakishuhudia moto huo. Eneo linaonekana kuwa wazi labda kando ya Barbara au katika eneo la wazi lenye nyasi.

Muuguzi aliyevaa sare ya kazi akimhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni katika wodi ya hospitali. Anaonekana kuwa makini na mwenye huruma anapomhudumia mtoto aliye ndani ya kitanda maalum ya watoto wachanga .Mazingira yanatoa taswira ya usafi na utulivu wa hospitali.

Mwanamke ameketi kwa utulivu huku akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa juu kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyo amevaa barakoa kama tahadhari dhidi ya maambukizi na karibu naye kuna kontena la kifaa cha chanjo kwa viwango sahihi vya joto. Hali hiyo inaashiria mchakato wa huduma ya afya inayolenga kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa.

Daktari anampatia msichana chanjo au sindano kwenye mkono. Msichana huyo amekaa kwa utulivu, huku daktari akiwa makini kuhakikisha anafanya kazi kwa usahihi, tukio hili inaonyesha huduma ya afya kwa watoto na umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya jamii.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni na wakitembea kwenye ardhi kama na kavu. Nyuma yao kuna mzoga wa ng'ombe aliyekufa, jambo linaloashiria athari za ukame na uhaba wa maji katika eneo hili, mandhari ya mbele ina miti moja pekee unaodhihirisha mazingira magumu ya jangwa.

Wanawake wawili wanateka maji kwenye bomba la maji, lililowekwa kwenye mazingira ya mashinani, ama eneo la jamii, wamevalia shati jeupe na mwingine la buluu, wanafanya kazi kwa ushirikiano wakionyesha ushirikiano na bidii katika upatikanaji wa maji kwa matumizi ya kila siku.

Daktari ako kazi katika hospitali akimfanyia mgonjwa uchnguzi ya macho kwa kutumia kifaa maalum ya kitaalamu daktari amevaa koti jeupe ya kudaktari na ameketi mbele ya mgonjwa ambaye pia ameketi kwa utulifu akishirikiana kikilifu katika zoezi hilo.

Watu watano walio kusanyika katika eneo la wazi wakihusika katika shughuli inayoonekana kuwa ya kitamaduni au ya kidini. Mama mmoja ameketi chini akiwa amemshika mwanaume aliyejilaza ardini huku wengine watatu wakitazama wakiwa wameketi nyuma yao.

Kisanduku cha dawa kikiwa na vidonge vyenye maji kwenye kifungashio cha plastiki. Dawa hii hutumika kuongeza kiwango cha vitamini D mwilini, ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno, pamoja na kusaidia ufyonzaji wa kalsiamu. Kifungashio hicho ni cha rangi nyeupe na maandishi ya bluu ya dhahabu.

Watoto watatu wanachota maji kutoka kwenye mfereji mchafu uliojaa takataka na maji machafu, hii inaonyesha changamoto ya upatiakanaji wa maji safi katika baadhi ya maeneo, jambo linalowaweka watoto hawa katika hatari ya magonjwa ya tumbo kama vile kuhara na kipindu pindu.

Daktari aliyevaa sare na glovu za mkono amembeba mtoto mchanga .Ishara ya kuzingatia usafi na hadhari za kiafya na wako ndani ya chumba cha hospitali chenye sakafu ya marumaru, pembeni kuna pipa la takataka la rangi ya manjano. Mandhari hii inaonyesha huduma ya afya kwa watoto wachanga na jukumu la madaktari katika kuwalinda tangu wakiwa wachanga.

Watu wakiwa katika mazingira ya kijijini wakizingatia usafi wa mikono jambo linaloashiria juhudi za kudhibiti maambukizi ya magonjwa kama vile COVID-19 , mmoja wao anaosha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye mtungi uliyowekwa juu ya stendi huku wengine wakiwa wamesimama kwa mpangilio wakisubiri zamu yao.

Wodi ya hospitali yenye wagonjwa walio lala vitandani wakipokea matibabu kupitia dripu za maji. Mazingira yanaonyesha hali ya huduma ya afya inayoendelea kwa usimamizi wa wahuguzi au wahudumu wa afya ambao wameonekana wakiwa karibu na wagonjwa.

Barabara imeharibiwa vibaya na mafuriko, au mmomonyoko wa udongo, huku sehemu kubwa ya lami ikiwa imekatika kabisa. Watu kadhaa wanasimama pembeni wakitazama uharibifu huo. Jambo linaloashiria adhari kubwa kwa usafiri na miundo mbinu.

Daktari amevaa nguo za kitalamu na glovu za kinga huku akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari huyu anatumia vifaa vya kisasa kuchunguza na kutibu meno ya mgonjwa. Jambo linaloashiria umuhimu wa huduma za afya ya kinywa katika kutumishwa ustawi wa jamii.

Daktari mwanamke aliyevalia sare nyeupe ya kitabibu anampatia mtoto dawa kwa uwangalifu huku mama wa mtoto akiwa ameketi karibu akimshika mtoto kwa upendo. Anaonekana na furaha na utulivu akifuatilia kwa makini hatua ya utoaji wa dawa.

Mtu mmoja amesimama chini ya nguzo ya umeme, akiangalia bango lililoandikwa juu ya nguzo hiyo, bango hilo lina matangazo ya huduma mbalimbali. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na anga la wazi, ishara kwamba eneo hilo huenda liko kwa mazingira ya kijijini au pembezoni mwa nchi.

Daktari amevaa suti ya kazi na barakoa akitayarisha sindano ya chanjo kwa makini. Daktari huyu anaonekana mwenye makini mkubwa kuakikisha chanjo iko tayari kabla ya kuipatia mgonjwa. Watu wengine walio kwenye nyuma katika mstari wanaendelea kusubiri kupata huduma ya chanjo. Jambo linaloonyesha mchakato ya utoachi wa chanjo kwa jamii.

Madaktari wa meno akiwa katika chumba cha hospitali akimhudumia mgonjwa. Amevalia mavazi rasmi ya kitabibu yakiwemo glovu na koti jeupe, akifanya uchunguzi wa meno kwa kutumia vifaa maalum vya kitabibu vilivyoko karibu.

Wodi ya hospitali imepangiliwa kwa ustadi ukiwa na vitanda safi vilivyowekwa kwa mapangilio mzuri, kila kimoja kikiwa na kiti pembeni kwa ajili ya wahudumu au wakenya. Pasi meupe yametandikwa kutoa faragha na kuongeza mahatari ya utundifu huku televisheni iliyowekwa ukutani ikionyesha jitihada za kuwapa wagonjwa burudani wakati wa matibabu.